Darasa safi, nuru ikiangaza elimu inavyoshamiri. Ubao mweupe umeandikwa K, na maneno Kenya, kite, mfunzo muhimu. Juu alfabeti A, hadi D, zatukumbusha uandishi bora. Kalenda ya miezi Januari hadi Machi, yadhihirisha wakati. Kiti cheupe cha ngoja mwanafunzi, tayari kupokea maarifa. Kweli, hapa ndipo akili changa hupuuzwa zikiandaliwa kwa kesho.